Hapa kuna mtu anayemwanga maziwa katika glesi. Anaonekana kuwa yeye ni mwanabiashara anayefanya biashara ya kuuza maziwa naye anatumia mashini ya kutoa maziwa.

Hiki ni kibanda ndogo, ambayo inauza mapambo yenye kiasili ya Kiafrika, ambayo hutengenezwa sanasana na jamii ya Kimaasai. Mapambo hayo ni kama vile, shanga au mishipi hata vipuli ambavyo vinatengenezwa na shanga.

Haya ni magari madogo madogo, ambayo yamepakiwa kwenye lori. Magari haya yanaonekana kuwa mapya na ambayo yanasafirishwa aidha kuuzwa, kupelekwa kuuzwa au yanapelekewa watu ambao wameweza kuyanunua, ili wakaweze kuyatumia. Lori nalo linaonekana kuwa limesimama.

Hawa waoneka ni watu wawili ambayo wanasalimiana moja amefaa suiti mwi amefaa shati hawa wanoonekana kuwa wazungu moja akiwa anaookesa mwingine kifunguu amvyo inoneka kuwà ni funguo vya gari gari lenye iko nyuma ya picha na gari lenye ni nyeupe aita mwita moja ni mnunuzi àma ànakakàpiliwà gari hiyo kamw sawadi.